Samaki wako kwenye sanduku nyeupe za jokofu wa aina tofauti tofauti, wanavibango vidogo vilivyo na alama ya pesa. Wako kwenye duka la kuuza samaki ni waaina ya rangi tofauti.

Kwenye ufuo wa bahari, kuna majumba yaliyojengwa kwa kifahari. Yana madirisha makubwa na paa za makuti. Ni ya rangi nyeupe. Kuna mitende iliyomea kote kote na mchanga ni mweupe.

Meza iliyoandaliwa na kupangwa vyakula vilivyopakuliwa kwa ustarabu kwenye sahani za mraba na bakuli ndogo zilizo na mchuzi wa kijani ni viazi, sambusa na kitoweo kilicho kwenye bakuli kubwa ya glasi.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya kijivu anatabasamu huku akimenya mandizi kutoka kwa ngozi. Ako katika shamba lililo na migomba mingi na ardhi iliyo ya udongo wenye rutuba.

Wali wa kupendeza ulio na rangi ya manjano una viungo mbalimbali ndani kama mdalasini na majani. Kuna kijiko cha chuma kilicho ndani, meza ni ya rangi nyekundu.

Viungo viko kwenye ndoo nyingi zilizopangwa. Kuna zilizofunuliwa na zilizo na vifuniko. Vina maandishi yaliyoandikwa kwa kalamu ya rangi, kuashiria ni bidhaa gani.

Nyama zilizodungwa kwenye vijiti visafi, yani mishikaki iko kwenye jiko la kuchoma nyama. Ni jiko jeusi lililo na makaa yaliyo na moto. Kwenye sahemu iliyo jikoni.

Mhudumu aliye na shati jeupe na kitambulisho chenye jina lake amebeba sahani mingi zilizo na vyakula aina mbali mbali kama vibanzi, sambusa, bhajia na mishikaki. Kuna kachumbari zilizo kwenye bakuli ndogo ndogo.

Wali uliopakuliwa kwenye sinia ya bati, ni biriani iliyo na nyama, viazi, mboga na kachumbari. Kuna kiti cha samawati na meza iliyo ya kijivu. Kuna simu iliyo juu.

Viongo vya aina tofauti vimewekwa kwenye ndoo katika duka. Vina rangi za kupendeza na kuvutia kama nyekundu na manjano. Ziko kwenye hali ya mbegu na zingine zilizosagwa kuwa unga.

Viazi aina ya bhajia iliyokaangwa na kutokea vizuri kwa rangi ya manjano iko kwenye sahani ya mviringo iliyochorwa maua, sakafu ina vigae vya rangi nyeupe.

Watu wamekusanyika katika soko la kuuza samaki wa aina tofauti walio juu ya sinia zilizo juu ya karai zenye rangi tofauti kama: samawati, machungwa, kijani, na viazi.

Muuzaji wa samaki amevaa fulana nyekundu, aproni na kofia ameketi na bidhaa zake zilizotandazwa mezani iliyona mkeka mwa karatasi, kuna sinia ya bati, kuna viti vya wateja.

Chakula kimeandaliwa na kupakuliwa kwa ustaarabu kwenye sahani ya mraba nyeupe. Mchuzi uko kwenye bakuli linalopendeza. Wali, ndimu, na nyama za kamba zinazochomwa.

Vyakula vya kupendeza vimepakuliwa kwenye meza safi. Kuna maandazi, kuna mchuzi ulio kwenye vibakuli viwili vidogo vya chuma na viazi vilivyokaangwa aina ya bajia kwenye sahani la mviringo la bati. Chai ya kupendeza iko kwenye kikombe cha kahawia.

Viungo mbalimbali vilivyo sagwa na vingine vilivyo mbegu, vimepangwa kwenye ndoo tofauti. Kuna tende, mabuyu na karanga zilizo kwenye mikebe ya miraba na zingine zilizo kweye mikebe ya miviringo. Kuna ingine ya chuma iliyo ya rangi nyekundu.

Viungo vilivyo katika hali ya unga, mbegu, mizizi na vijiti vya aina mbalimbali vimepangwa katika kibanda cha soko, kilicho pia na vikapu na mikeka. Mtu aliyevaa nguo ya samawati anavilinda. Kuna wengine walio na duka zao kule nyuma.

Mtu aliyevaa nguo za rangi ya samawati ana kidonda kwenye mguu anapika viazi kwenye mafuta moto. Kuna vyombo vya chuma aina tofauti na sakafu iliyo na maji.

Mkulima mwenye ng'ombe anauza maziwa. Anaiweka kwenye kibuyu cha chuma kilicho kwenye pikipiki ya mnunuzi aliyevaa koti la samawati. Kuna mfuko wa kijani.

Viungo na bidhaa za mimea mbali mbali ziko kwenye ndoo za rangi tofauti kama samawati, nyekundu, machungwa na manjano. Ni vya aina tofauti kama pilipili manga, iliki na muringa.

Mchuuzi wa vyakula vya rejareja amepasua kiazi aina ya mhogo anafinya ndimu kwenye pilipili aliyomwagia juu kuna viazi vilivyokaushwa kwenye karatasi.

Dafu lililochongwa na kukatwa ili kufungua kifuniko cha kunywea nazi ni la rangi ya kijani, kuna ndoo ya manjano iliyo kwa umbali ni muonekano ulio na kutikisika.

Vyakula, viko kwenye sahani nne. Ni ya aina tofauti za wali kama pilau, biriani ulio na mboga na ulio mkavu, kuna kachumbari na pilipili na ndizi lililoiva. Mtoto aliyevaa shati la zambarau, ameshikwa mkono.

Viungo vya aina tofauti vi mepangwa kwenye mikebe mieupe iliyo na bango lenye maandishi. Kuna vikapu vingi vilivyo na bidhaa tofauti vya kitamaduni. Kuna nguo za rangi tofauti zilizopangwa.

Kwenye ufuo wa bahari, kuna mti mkubwa na vyumba viwili vyenye paa za makuti. Kuna nguzo mbili za mraba zilizopakwa rangi nyeupe na kuandikwa maandishi not for sale .

Kwenye zizi la ng'ombe, kuna ndama wadogo walio na afya njema. Wana vitambulisho vya kijani masikioni. Kuna matope na unyevunyevu kwenye sakafu. Kuna wengine walio ndani na wengine walio nje.

Kwenye soko kuu la reja reja kuna bidhaa za aina tofauti. Vingi ni viungo vya kupika kama vile saumu na pili pili manga, pili pili na unga vinginezo. Kuna vibuyu vilivyopangwa kwenye ukuta na mnazi.

Chakula cha kupendeza ni pilau iliyo na kachumbari na pilipili kando na ndizi lililoiva. Iko kwenye sahani nyeupe ya mviringo vimeshikiliwa na mtu aliyevaa saa ya dhahabu.

Chakula cha kuvutia kimepakuliwa kwa ustaarabu kwenye sahani nyeusi za mraba ni pilau, nyama ya kuku, mchuzi na kachumbari zilizo kwenye bakuli, kuna ndizi iliyokatwa nusu uma na kisu vimepangwa pale kando.

Wati wananunu vyakula vya rejareja yaani vinavyouzwa barabarani, ni mishikaki iliyo ya nyama na kachumbari ya nyanya iliyo kwenye bakuli. Wamevaa mashati meupe na mmoja ana shati ya kijani na begi jeusi mgongoni.

Chakula cha kuvutia kwenye mandhari safi na meza ya kijani, kiko kwenye sahani za chuma. Juisi imejaa kwamba haijaguzwa. Viazi vya kukaangwa ni manjano, na kitoweo kiko kwenye bakuli mbili ndogo katika sinia yake.

Pilau ya kupendeza iliyopikwa kwa wali mzuri, ina nyama, viazi, kachumbari na pilipili ya kupikwa. Viko kwenye sahani ya mviringo nyeupe, iliyo juu ya meza nyeusi.

Mwanaume mwenye kofia nyeusi na shati la samawati amesimama kando ya mgomba, akishikilia ndizi iliyoiva na kuwa rangi ya manjano. Ako kwenye shamba kubwa la mandizi.

Mandhari tulivu ya yaliyosafi na kuvutia kuna ukuta iliyo mweupe na iliyo na miviringo iliyopakwa rangi ya manjano, kuna alama ya barabarani inayoonyesha kilima pale mbele, kuna sanamu iliyochorwa samaki.

Kwenye barabara iliyo katika jiji lililo na shughuli mingi kuna duka la rangi ya nyekundu na kuna karai zilizo na viazi vilivyokaangwa na mihogo iliyochomwa. Kuna meza na viti, watu wameketi wengine wanatembea.

Kwenye duka kuu la kuuza viungo kuna zilizo za unga kwenye mikebe, kuna pilipili manga, manjano, mdalasini, kitunguu saumu. Watu wananunua na kuuza. Kuna aliyevaa shati la samawati na kofia la machungwa.

Mandizi mengi yaliyo iva sawa sawa na kuwa ya rangi ya manjano yamepangwa sakafuni yenye vigao vya kijivu. Kuna ukuta mweupe. Mengine yako kwenye kreti ya samawati.

Mimea ya migomba midogo imepandwa kwenye foleni. Udongo una maji kuonyesha ya kwamba, mimea ile itanawiri vyema. Kwa umbali kuna mimea iliyo ya kukauka na mti.

Chakula kitamu cha kuvutia kimepakuliwa kwenye sahani ya plastiki. Kuna wali wa pilau, chapati, mboga, nyama, kachumbari na parachichi. Kuna uma ya plastiki.

Mapochopocho ya vyakula vya rejareja viko kwenye rafu ya mviringo iliyo ya nyeupe. Kuna viazi, vibanzi, nyama, yai iliyofungwa kwa nyama na kadhalika.

Chakula kizuri cha kuvutia kimepakuliwa kwenye sahani nne, za bati na plastiki, ziko juu ya sinia nyeusi ya mraba. Meza ni ya samawati na viti vinavyozingira ni vya kahawia. Chakula ni wali na kitoweo cha nyama na mchuzi.

Ng'ombe aliye na afya iliyodhoofika amesimama huku amefungwa kwenye mti. Kuna kamba zilizo chini. Ana vidonda vingi na ni wa kike. Sehemu hii ina ardhi iliyo kavu.

Chakula kizuri cha kuvutia kimepakuliwa kwenye sahani za bati. Kuna bakuli tatu zilizo na mchuuzi. Glasi iliyo na kinywaji chekundu. Shawarma, vibanzi na mboga iliyo kaangwa kidogo ziko juu ya meza ya kijani.

Wachuuzi wa vyakula vya rejareja wanatabasamu. Mmoja amevaa kanzu ya kijivu, wengine wawili wamevaa shati za manjano. Wana vyakula vya mikaango kama vile bajia, kaimati, mahamri na mikate.

Mwanamke aliyevaa shati nyeusi iliyo na nembo nyeupe amevaa sketi ya kahawia. Amesimama mguu tupu kwenye ardhi ya udongo wenye rotuba nzuri. Kuna migomba na nyumba iliyojengwa kwa udongo kule nyuma.

Chakula kizuri cha kupendeza kimepakuliwa kwenye sahani ya kijivu. Kinyuaji cha juisi ambacho ni cha manjano kina ndimu pale juu kiko kwenye glasi, viko katika meza ya mbao. Chakula kina viazi, bakuli ya mchuzi na shawarma.

Chakula kilichopakuliwa kwa njia ya kupendeza, ni nyama ya kamba, vibanzi na kachumbari. Kuna kitambaa cha samawati na kingine cheupe vilivyo visafi mno.

Mwanaume aliyevaa shati nyeupe na kofia, amesimama kando ya minazi aliyochonga ili kuuzia wateja. Kuna watu waliovaa nguo nyekundu na mti mkubwa wa mbuyu.

Chakula cha kuvutia kimepakuliwa kwenye sinia ya mraba nyeusi kwenye hoteli iliyo na viti vya kahawia, kuna vinywaji viwili aina ya soda, vibanzi na biryani iliyo na kachumbari.

Chumba kilicho na meza ya bati, mfereji wa maji na vyombo vya maabara. Mhudumu amevaa mwalo wa nywele, barakoa, miwani na kinga za mikono, na koti jeupe. Anapima vitu kwenye chupa.

Kwenye hoteli kuna watu wanaokula na wanahudumu wenye shati za zambarau. Chakula cha kupendeza kimepangwa kwenye sinia. Sahani tatu moja ni ya chuma ina nyama ya kamba na viazi vya chipsi. Sahani nyingine ina pilau na nyingine ina viazi na kachumbari.

Chakula kizuri cha kuvutia kilichopakuliwa kwenye sahani kubwa nyeupe. Mchele uko kwenye kilima kidogo, kachumbari kwenye bakuli na viazi vilivyokaangwa vikawa vya manjano ni bajia.

Sahani sita zilizopakuliwa kwa kistaarabu ziko kwenye sinia ya mraba nyeusi. Zina sambusa mbili mbili zilizo juu ya mboga na kachumbari na ndimu. Mhudumu amevaa shati ya zambarau kwenye hoteli ya kifahari.

Mti wa mbuyu uko kwenye mazingira yaliyo na mitende na miti nyingine. Kuna ardhi kavu yenye mchanga, kuna jumba lililojengwa na kupakwa rangi nyeupe kule nyuma.

Chakula cha kupendeza na kuvutia kimepakuliwa kwenye sahani nyeupe ya mraba. Kachumbari iko kwenye kibakuli kidogo. Kuna mishikaki, chapati, vibanzi vya masala na umma na kisu viko kando.

Kitengo cha kuuzia samaki kwenye duka kuu. Kuna nyama aina tofauti na bei zilizoandikwa kwenye karatasi nyeupe. Mikate iko pembezoni. Ukutani mweusi kuna bango jekundu lenye maandishi meupe. Dirisha ya samawati imechorwa nyota. Mimea ya rosemary na viungo vya kuzuia harufu mbaya na kuharibika kwa samaki.

Chakula cha kupendeza kimepakuliwa kwenye sinia ya mraba ya mbao. Iko juu ya mkeka. Kuna wali, kachumbari, mchuzi ulio na pilipili, nyama na ya pweza.

Chakula kitamu cha kuvutia ambacho bado hakijaliwa. Kuna wali, nyama ya mishikaki liyoungua kiasi, limau, na saladi. Kuna sahani mbili za vitoweo, cha nyama na cha mboga.

Meza safi ya mbao na kiti. Kuna chakula cha kupendeza kilichopakuliwa kwenye sinia. Kitoweo cha maharagwe kiko kwenye bakuli na mchuzi pale kando. Kuna; chapati, sambusa, kaimati na viazi.

Vyakula vimepangwa kwenye meza ya kistarabu kuna vibanzi, nyama za kaa, kuna kachumbari, bakuli iliyo na rangi za kitamaduni na mnazi iliyo na mrija ndani.

Mahamri tano yaliyopikwa yanavutia. Yako kwenye kwenye sahani nyeupe iliyo kwenye meza nyeusi. Kuna jokofu, ndoo iliyo juu ya kreti nyekundu, na mlango wa mbao.

Wakulima wanakamua ng'ombe zao za maziwa zilizo na afya. Moja amevaa nguo za samawati, ndoo yake imejaa. Mwengine amevaa shati jeupe na suruali, ana ndoo ya machungwa. Watu wanasubiria maziwa kule nje.

Sahani ya mraba imepakuliwa chakula kitamu, na ikawekwa juu ya meza ya mbao. Ni pilau, kachumbari, ndizi iliyo mzima, na pilipili ya kupikwa.

Bustani tulivu yenye mandhari safi na ya kupendeza lina bendera zilizodungiliwa ardhini. Kuna mpira wa gofu na mtu aliyevaa nguo nyeupe. Kuna miti ya mibuyu na jua linalopenyeza.

Mpishi aliyevaa shati jeusi anachoma nyama kwenye chanja. Ameshikilia koleo. Amevaa shanga zenye bendera ya Kenya. Wengine wanasubiria kwenye foleni. Mmoja amevaa kofia na shati nyekundu iliyo na rangi ya manjano.

Ndizi ambayo haijaiva, imebambuliwa ngozi na kushikiliwa kwa mkono safi. Kuna mandizi mengine ambayo hayajabambuliwa. Ganda lile liko pale nchini.

Barabara iliyo na miti mingi na mimea inayozingira mandhari. Kuna bango la kijani lilogongelewa kwenye mti. Lina mshale unaoashiria njia. Kuna jingine jeupe. Kuna nguzo za umeme na mitende.

Wakulima wa mandizi wamepanga bidhaa zao walizovuna kwenye shamba za migomba. Wamevaa mavazi tofauti tofauti. Kuna mwanaume aliyevaa shati la samawati. Mwanamke aliyeinama amevaa shati jeupe. Kuna kikapu cha samawati mbele yake

Kaukau zimepikwa na kuwekwa kwenye bakuli ya mviringo ya chuma, kuna pakiti ya unga nyeupe iliyo na rangi ya samawati imechorwa vibanzi, chapati, na mandazi kuna chupa ya mafuta ya rangi ya manjano na ingine ya maji.

Barabara safi ina mandhari tulivu iliyo na miti na vichaka kando kando kuna nguzo za umeme za mwangaza na nyingin ndeefu iliyo na rangi nyeupe na nyekundu na ukuta wa matofali ulio na waya ya umeme wa kuweka usalama.

Watu wameleta mifugo wao kwenye josho la ng'ombe. Limejengwa kwa mbao zilizopakwa rangi nyeusi, paa lililo na rangi ya manjano, ukuta ulio na rangi nyeupe na lililochafuka. Mtu amevaa fulana iliyo na mistari ya kijivu na mieusi.

Mchuuzi wa samaki ameketi kwenye kibanda chake kilicho na hema ya kijani. Samaki waliokaushwa wamepanga ili kuuzwa. Anatabasamu, amefunga kitambaa kichwani na kuvaa nguo nyeusi.

Mapochopocho ya chakula yamepangwa kwenye meza. Kuna samaki, kamba, mishikaki, viazi, chapati, maji na vinywaji. Kuna bango leupe lililo na maandishi meusi yaliyoandikwa, "Happiness Welcome" .

Mchuuzi aliyevaa shati ya manjano, anauza mihogo aliyo ikaanga na ingine iliyo kaushwa. Kuna iliyo motoni kwenye mafuta. Ana viti vyeupe vya wateja kukalia.

Mhogo wa kupendeza umewekwa kwenye karatasi juu ya meza ya mviringo nyeupe, lina pilipili na linafinyiwa ndimu na mkono wa muuzaji.

Wavuvi waliovaa mavazi ya kanzu wako kwenye ufuo wa bahari. Wamevua samaki wakubwawakubwa na wamewapanga kwenye sakafu iliyo ya rangi ya kijani na ya nyekundu.

Muuzaji wa chakula cha rejareja, amepanga vyakula vyake kwenye meza ya mviringo. Amevaa shati ya samawati, ana ndevu ndefu na nywele kichwani.

Kuna miti ya mibuyu iliyo kwenye bustani, moja lina bango nyeupe iliyo na maandishi ya kijani. Lina shina kubwa na majani mengi. Mwanamume aliyevaa shati nyeupe na kaptura ya kijani anatembea.

Chakula cha kupendeza kimeshikiliwa kwa juu na mtu aliyevaa saa ya dhahabu. Ni biriani iliyo na mchuzi wa kuvutia na yai la kuchemshwa. Kuna kachumbari.

Mchuuzi anayeuza viazi vya kuchomwa, mahindi na mandizi amevaa shati la kijivu, jiko lake lina chuma, kuna kreti za soda nyuma yake za samawati.

Mchuuzi wa chakula cha rejareja amevaa kofia nyekundu, shati jeusi na karatasi mkononi ili kuzuia kueneza uchafu kwenye chakula. Kuna mwingine mwenye kofia na nguo nyeusi ako kwenye hema iliyo na mistari ya kijani na nyeupe.

Sinia kubwa ya bati iliyopakuliwa chakula kizuri na cha kupendeza. Kuna bakuli mbili zenye mchuzi, dania kachumbari, pilau iliyo na nyama na viazi vilivyokarangwa.

Vyakula vya kupendeza, mapochopocho mengi vimepakuliwa kwenye sinia tofauti vijiko, umma na visu viko kwenye sahani la bati kuna nyama za aina tofauti kama vile kuku, na nyama na samaki, kuna pilau, wali, biriyani, pilipili ya kukaanga na mboga za aina tofauti.

Pwani yenye mchanga mweupe ina uzio mfupi wa mbao. Vibanda viko chini ya mitende ili kupumzika na kubarizi dhidi ya jua. Kuna bango jeupe lililo na maandishi kuashiria mkahawa. Watu wawili wenye sare za samawati wanazungumza.

Vyakula vya kuvutia na kupendeza vimepakuliwa kwenye sinia. Kuna vibanzi, samaki, nyama, mchuuzi na kinywaji cha matunda nyekundu kilicho na mrija. Mhudumu amevaa shati ya waridi.

Kwenye jiji lililo na watu wengi wanaotembea, kuna majumba ya ghorofa, sanamu mbili za meno ya tembo zinakinga barabara. Kuna muuzaji wa chakula cha rejareja anayeuza shawarma.

Mikono ya mwanaume aliyevaa nguo nyeusi na kusimama miguu tupu anadondoa mahindi yaliyokauka. Kuna magongo ya kuazima kutembea. Ardhi ni kavu iliyo na udongo wa kahawia.

Chakula kizuri cha kuvutia kina samaki wawili, mmoja mkavu aliye na ndimu na mwingine aliyo kwenye kitoweo kizuri cha nazi. Kuna bakuli mbili zilizo na mboga na ingine iliyo na kachumbari. Kuna sima kwenye sahani ya mviringo.

Chakula kimepakuliwa kwenye sahani ya mraba kuna mahamri, viazi, chapati, sambusa zinazozingira bakuli iliyo na kitoweo cha maharangwe, meza ni safi ya mbao.

Kitoweo cha mbaazi kilicho na mchuuzi wa maziwa ya nazi kiko kwenye bakuli ya samawati, kuna mahamri kando yaliyojuu ya karatasi nyeupe. Vyote vimepangwa juu ya mkeka na kuna mbaazi zengine zisizopikwa kwenye kijiko kando.

Chakula cha kiamsha kinywa kimepakuliwa katika sahani za bati, sambusa na maandazi. Kuna chai iliyo kwenye kikombe cha kahawia na sukari kwenye bakuli iliyofunikwa.

Ndovu aliyefichika kwa kichaka kilicho kwenye mazingira yaliyo ya msitu. Kuna ndege wa samawati anayepepea. Ni katika hifadhi ya wanyama porini.

Wamama waliovaa mavazi ya kupendeza, kuna waliovaa za manjano na samawati na za kijani. Wamefunga vitambaa vichwani na kujifunikia kwa shuka kwenye mabega. Wako kwenye soko la nyama.

Mapochopocho ya vyakula vya kupendeza. Kuna vibanzi, kuku, samaki, kachumbari, chapati na mchuuzi wa manjano ulio kwenye bakuli. Kuna kinywaji kilicho na majani na ni chekundu.

Mtaalamu wa afya anapima maziwa yaliyo kwenye vibuyu vya chuma. Ako katika kiwanda kilicho na rangi nyeupe. Amevaa koti la maabara la samawati, kofia, barakoa, kinga za mkono na zapatu za plastiki ili kuzuia kueneza uchafu.

Shamba la migomba lililo na ndizi iliyokomaa na kuzaa mandizi hadi mengine yakaanza kuiva. Lina ngazi iliyoundwa kwa mbao linaloshikilia mgomba ule. Kuna ardhi iliyo na udongo wenye rutuba nzuri.

Ng'ombe wa maziwa wenye afya na wanaopendeza, wako kwenye zizi. Mmoja amekaa na wengine watatu wamesimama. Ni wa rangi nyeupe na nyeusi wana kitambulisho kwenye masikio yao. Kuna hori iliyo na maji safi.

Chakula kilicho andaliwa kwa mvuto kimepakuliwa kwenye sahani za duara, ni mishikaki iliyo juu ya mboga na vibanzi kando ya nyama viko juu ya sinia nyeusi.

Wanawake wengi waliovaa mavazi ya mila ya Kiswahili wamesimama kwenye ufuo wa bahari. Kuna wavuvi na wauza samaki. Samaki waliopangwa kwenye mkeka mweupe ni wa aina tofauti.

Bakuli lililotengenezwa kwa mlonge liko kwenye meza ya mbao nyeusi. Kuna maua na nazi iliyopasuliwa. Mahamri mengi yako ndani yaliyopikwa na kupikika vizuri, kudhihirisha kuwa ni tamaduni ya kipwani.

Muuzaji ako kwenye rafu yake iliyo na mandizi matamu yaliyoiva ameshikilia kitita kimoja. Kuna nyumba iliyo nyuma yake yenye bango jeusi na jekundu yenye maandishi ya manjano.

Chakula kilichopikwa vizuri kimepakuliwa kwenye sahani kubwa ya mviringo. Ni wali ulio na mbaazi na viazi. Kuna pilipili ya kupikwa nyekundu, na majani ya mnanaa ya kurembesha chakula.

Vyakula vya kupendeza na kuvutia vimepangwa kwenye sahani tofauti, zingine za bati na nyingine za plastiki. Ni mikaango kama vile viazi, mahamri, mandazi. Kuna bakuli mbili zilizo na kitoweo.

Jua linatua likileta mandhari tulivu ya kupendeza kwenye soko kubwa lililojengwa kwa mbao ni la samaki. Wanawake wako kwenye vibanda vyao na bidhaa zao aina tofauti za samaki.

Sokoni watu wengi wako kwenye shughuli zao mbali mbali. Mwanaume amebeba ndizi ambalo halijaiva anaingiza kwenye gari iliyofunguliwa meupe. Mwanamke amevaa koti jekundu na kanga ya kijani. Kuna bango kubwa la matangazo.

Chakula cha kuvutia na kupendeza vimepakuliwa kwenye sahani za miraba kuna sahani nyeupe isiyo na kitu, kuna vibanzi vilivyo na mchuuzi, wali, nyama za aina tofauti, kachumbari na ndimu, mchuuzi wa nyanya upo kwenye bakuli.

Maandhari ya milima, kuna anga iliyo na mawingu kuonyesha kuwa kuna baridi. Kuna miti mingi na migomba iliyo na matawi yaliyokauka. Hali hii inaonyesha kuwa ni sehemu inayopata mvua wa kutosha.

Chakula kizuri kimepakuliwa kwenye sahani ya mviringo iliyo na rangi za kijani, nyeupe na waridi. Ni kitoweo cha samaki wawili walio na mchuzi wa manjano. Kuna dhania na pilipili juu.

Ng'ombe walio na afya wana vibandiko masikioni vya manjano, wanakula nyasi iliyowekwa kwenye gurudumu zee. Kuna zizi lililojengwa kwa matofali na lina paa iliyo ya bati .

Barabara ya lami ina mandhari ya kutulia na kupendeza yaliyo safi. Kuna bango lililochorwa kwenye mwamba. Kuna uzio mweupe na kuna nyumba iliyo na paa nyekundu na ingine iliyo na paa ya makuti.

Chakula cha kupendeza kimepakuliwa kwenye sinia ya mramba ya manjano. Kuna sambusa na mandazi kwenye sahani za mabati, kitoweo cha mbaazi kiko kwenye bakuli na chai iko kwenye kikombe cha kahawia.